Kifungashio maalumu chenye rangi ya mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia, kilichochapishwa maneno yasomekayo "bozoni" na kuchorwa picha ya wanyama aina ya ng'ombe, pamoja na kondoo ikiashiria kuwa ni kifungashio kilicho hifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu wanyama.

Kifungashio maalumu pamoja na chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na Manjano, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Alibimari" na kuchora picha za wanyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi dawa zinazotumika kwaajili ya kutibu mifugo.

Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo au dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasemekayo "Afrika Vuna" vikiashiria kuwa ni vifungashio, vilivyohifadhi pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mazao.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya wanyama kwa nje pekee na kuchora picha ya mnyama aina ya mbwa ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalum chenye rangi ya mchanganyiko, nyekundu pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo 'Kwa matibabu ya wanyama pekee' na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiaashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo baraka mbolea, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mazao.

Kifungashio maalum wa chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani kilichochapishwa maneno yasomekayo ara minyoo na ni salama kwa wanyama wajawazito na kuchorwa picha za wanyama mfano wa ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi, ikiashiria kuwa ni kifungushio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Eneo la nje mfano wa jengo ama duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Agrovet wakulima". Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "afya bora ya asili kwa ajili ya mbwa na paka" nakuchorwa picha mfano wa mbwa na paka. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo ilio chapishwa maneno na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe, ikiashiria kuwa ni chupa ndogo inayohifadhi dawa inayotumika kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko wa rangi nyeupe pamoja na njano, iliyochapishwa maneno na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni chupa ndogo iliyohifadhi dawa zinazotumika kwaajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyekundu iliyochorwa picha mfano wa wanyama kama vile ng'ombe, Mbwa, kondoo pamoja na mbuzi. Ikiashiria kuwa nikifungashio ama chupa iliyohifadhi dawa zilizotumika kwaajili ya matibabu ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "Safi savi mbolea ya asili", ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chupa ndogo pamoja na vifungashio maalumu vilivyochapishwa picha mfano wa wanyama kama ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo vilivyochapishwa maneno yasomekayo " kwa matumizi ya wanyama pekee" ikiashiria kuwa vifungashio vilivyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo pamoja ni kifungashio chenye rangi mchanganyiko: nyekundu, nyeupe pamoja na manjano; kilichochapishwa maneno yasomekayo mimina kwenye kimiminika, na kuchora picha za wanyama mfano wa: ng'ombe, nyati, mbuzi pamoja na farasi; ikiashiria kuwa nikifungashio maalumu kinachohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotibu mifugo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu pamoja na miwani, aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka lenye rafu zilizo hifadhi vifungashio maalumu, ikiashiria kuwa ni duka linalo tumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zinazo tumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu kilichochorwa picha ya mnyama aina ya mbwa, na kuchapishwa maneno yasomekayo “kwa matumizi ya wanyama pekee”. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kinachohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu wanyama.

Eneo maalumu mfano wa bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwaajili ya mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lilitengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa miche, ama kitale kilichopandwa miche iliyoota nakuchepua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya pilipili hoho ikiashiria kuwa ni eneo la kutumika kwa ajili ya uzalishaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye mkusanyiko wa miti iliyopandwa kwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyepo katika eneo maalumu lililozungukwa na miti ya matunda ya mazao ya biashara aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni mfanyakazi ama mkulima afanyaye kazi katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi yakijani kibichi na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya, kuashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumulisha miti mirefu pamoja na vichaka na mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni jopo la wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara .

Mtu aliyeopo katika kubwa la wazi lililotambarare lililopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi iliyohifadhiwa katika vyombo maalumu . Ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo la shamba linalotumika katika uzalishaji kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye mti wa mgomba unaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa kitalu ama shamba kwenye miti iliyozalisha matunda ya mazao ya biashara aina ya maparachichi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumiaka kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya viazi, vinavyohifadhiwa katika vyombo mfano wa ndoo. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliopo katia eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa mazao ya biashara aina ya matunda, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kua ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa lililohifadhi mazao ya biashara aina ya vitunguu, katika eneo lililozungukwa na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na kichaka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika lina uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi pamoja na kofia, aliyebeba mazao ya biashara aina ya ndizi zilizopangwa katika eneo moja. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai ikiashiria kuwa ni eneo maalumu na hutumika kama shamba kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi mwenye kuashiria rutuba lililopandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mananasi, yaliyoiva na kukomaa kwa rangi mchanganyiko ya kijani pamoja na njano yakiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe aliyeshika mazao ya biashara aina ya viazi katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye miti iliyoota na kuzunguka eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, aliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo la mraba vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya zilizokuiva na kukomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa bustani iliyotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matango, katika eneo mfano wa kitalu ama bustani palipopandwa mazao hayo yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo ama eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mkulima aliye valia fulana yenye rangi nyeupe, aliyeshika mazao ya bishara aina mahindi katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao hayo. Ikiashiria kua ni eneo mfano wa shamba linalo tumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo kwa ajili ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vya rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko buluu pamoja na nyeusi, aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliyopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye mraba vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria ni eneo mfano wa soko linalotumika kwa ajili ya mazao ya mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vyenye rangi tofauti vikiwa vimehifadhiwa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikishiria kuwa ni eneo la shamba na linatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani; palipopandwa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo hilo la shamba; linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa watu wakiwa na vyombo ama zana za kilimo kama majembe, katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba ama bustani, lililo na mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu ama mkulima aliyeopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya.

Mtu aliebeba kifungashio chenye rangi ya kijani aliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani kilichopandwa mazao ya biashara aina ya pilipili zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na rangi nyekundu. Ikiashiria ni eneo la kitalu ama shamba linalotumia Kwa ajili ya mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, ukijumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi. Ikiashiria kuwa ni wakulima watumikao kwa ajili ya maandalizi ya mazao hayo ya biashara.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche ya mazao ya biashara aina ya kabichi, zilizoota kwa kushamiri kwa rangi ya kuvutia ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa michezo iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyekundu, aliyebeba mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, aliyepo katika eneo mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya bishara aina ya viazi vitamu vilivyo komaa kwa rangi nyekundu. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, palipopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, wakiwa na vyombo vyenye umbo mraba vyenye rangi nyekundu; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliobeba vyombo mfano wa ndoo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizoota na kukomaa kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo linalozalisha mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, yaliyoanikwa katika mstari au safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya mahindi.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba au bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao ya matunda ya biashara aina ya nyanya; ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mkulima aliyepo katika eneo mfano wa shamba, lililopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda aina ya papai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la shamba ama bustani lililopandwa miti ya mazao ya matunda ya biashara aina ya mapapai, yakiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani zenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu, yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ukiwa katika eneo lenye miti inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara, kiashiria kuwa ni eneo maalum mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao.

Eneo maalumu, mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba, lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya mazao ya biashara, aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo lenye vyombo, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya pilipili hoho zilizo komaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumi linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, walioshika vifaa aina ya panga, waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, wenye vyombo vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliye katika eneo lenye mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko, nyekundu na kijani, ikiashiria kuwa ni mkulima aliye katika eneo la kuhifadhia mazao hayo.

Jopo la watu, waliobeba vyombo maalumu mfano wa ndoo zenye rangi nyeusi, zilizojazwa mazao ya biashara aina ya kahawa. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba, aliebeba kifungashio chenye rangi ya kijani, katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya karoti; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi pamoja na kofia aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo ama eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipo na mazo ya biashara aina ya viazi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika chombo maalumu cha umbo mraba, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kuzalisha mazao ya biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya vitunguu, katika eneo lililopandwa miche hiyo katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliebeba tunda aina ya tikitimaji katia eneo lililozungukwa na matunda hayo, likiashiria kuwa ni eneo la shamba na hutumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyoanikwa iliwapate ustadi wa kuyakoboa. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu ,lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu kuashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulani yenye rangi nyeupe, aliyeshika tunda aina ya tikitimaji. Aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, kulikozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani palipo pandwa miti inayotumika kwa ajili ya mazao ya biashara matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti inayozalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, yaliyotoa matunda yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika chombo maalumu chenye mazao ya biashara aina ya vitunguu, katika eneo lililozungukwa na na uoto wa asili ukijumuisha miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba lenye miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa zilizoiva kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lenye mti wa mgomba, unaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ama eneo mfano wa kitalu ama bustani linalotumika kwa ajili ya upandaji wa mazao hayo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe. Ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwaajili ya shughuli za kilimo

Wakulima wawili waliopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya zilizoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa viombo venye umbo la duara vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozalisha mazao ya biashara aina ya pilipili, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyebeba zao la biashara la matunda aina ya tikitimaji, iliyopo katika eneo la mfano wa shamba ama bustani. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo kama shamba na linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye rangi tofauti vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba au bustani lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za upandaji wa mazao.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo maalum lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya mapapai; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo cha uzalishaji wa matunda.

Eneo maalumu lenye vyumba vidogo vyenye umbo mraba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililo na mkusanyiko wa wakulima waliopo na mazao ya biashara aina ya viazi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vidogo vilivyohifadhi udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa wakulima waliopo na vyombo vyenye umbo mraba vya rangi ya bluu, vilivyohifadhi mazao ya biashara ya matunda aina ya maparachichi. Ikiasharia kuwa ni eneo maalum lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa kitalu ama bustani chenye miche iliyopandwa kwa kuota rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwenye shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu mfano wa shamba linalotumika na wakulima kwa shughuli za kilimo.

Eneo la shamba ama kitalu chenye udongo mwenye rangi nyeusi, kilichopanga miche iliyoota na kuchukua kwa rangi yarekebishi pamoja na mabomba yaliyopitishwa, katika shamba hilo kama mfumo wa umwagiliaji vya sheria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa kitali ama bustani, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipuka kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya shughuli zakilimo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba vyenye rangi nyeusi, vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio maalumu vya rangi ya bluu pamoja na kijani, pamoja na mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uvunaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kwa ni mashine iliyopo katika eneo la shamba na hutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi inayotumika kwa ajili ya kusawazisha udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe iliyopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine inayo tumika kwajili ya kusaidia shughuli za kilimo

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na mfano wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyepanda katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kusambaza udongo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kinachovuta mashine maalumu iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani yenye uoto wa asili kujumuisha nyasi fupi ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi yenye gurudumu dogo kwa mbele, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na kitalu ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo lililo tengenezwa maalumu na kuhifadhia mashine zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi, nyeupe pamoja na nyekundu iliopo eneo lenye udongo mweusi lenye kuashilia mashine inayo tumika kwenye shighuli za kilimo

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu iliyopo katika eneo la tambarare lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya Trekta chenye rangi mchanganyiko wa rangi ya kijani, njano. Lililopo Katika eneo mfano wa shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba. Likiwa limefungwa kifaa maalumu kilichotumika kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine na vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na bustani ama vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine pamoja na vitalu vilivyohifadhiwa katika rafu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko, nyeusi pamoja na manjano, iliyopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba iliyopandwa miche midogo iliyo na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikionyesha kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na miche iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye magurudumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, iliyopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi mchanganyiko pamoja na manjano ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliopanda katika chombo cha moto aina ya trekta, iliyofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye umbo mraba vyenye rangi nyeupe yaliyo pandwa miche midogo iliyoota nakuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye mashine zilizotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye magurudumu mawili yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na kijani, iliyopo katika eneo mfano wa shamba lililo na uoto asili unaojumuisha nyasi fupi. Ikiashiria ni mashine inayotumika katika shughuli za kilimo

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vyombo vinavyo pandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kua ni eneo lenye mkusanyiko wa mashine zinazo tumika kwaajili ya shughuli za kilimo

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyo na magurudumu madogo iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba; ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine iliyopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye magurudumu manne iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani iliyozungukwa na uwoto wa asili unaojumuisha fupi ikiashiria kuwa ni mashine maalumu, inayotumika kwenye lile shughuli za kilimo.

Eneo lenye mashine ama chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa kifaa maalumu, kinachotumika kwa ajili ya kulimia ikiashiria kuwa nikifaa ama mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lenye mashine yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine zilizopo katika bustani, zilizopandwa miche midogo ya rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi kwenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu vilivyo ota na kuchipua miti midogo kwa rangi kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kuchakata udongo. Ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo la shamba, inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko wa rangi ya njano pamoja na nyekundu iliyopo kwenye eneo kubwa la wazi, lililo tambarale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani mfano wa shamba ama bustani lenye mashine maalumu wenye rangi mchanganyiko, nyeupe pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo lililopanda miche iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Machine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi iliyopo katika eneo maalumu, mfano wa kitalu ama shamba iliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi kibichi na kutoa matunda yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu kiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche ilioota na kuchipua kwa Rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi iliopo katika eneo lenye udongo wenye rangi ya nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu la wazi, lililo tambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mashine maalumu yenye rangi nyekundu, inayosaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo, kwa kutifua udogo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine maalum, yenye kuwasaidia wakulima kwa ajili ya kwenye shughuli za kupanda mbegu.

Mtu alieshika mashine maalumu iliyopo katika eneo la shamba ama bustani yenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kua ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyopo kwenye chombo cha moto aina ya trekta, katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, alipozungukwa na miti pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, lenye kutumia mashine hio kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine zenye kutoa maji katika miche ama kitalu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiashiria kuwa ni eneo la shamba; ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi mweusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine na vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililo mfano wa kitalu ama bustani aliyepo katika mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, akiwa na eneo lenye kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba kilichotengenezwa kwa ustadi kilichopo ndani ya eneo mfano wa chumba ama duka, kilichohifadhi kimiminika pamoja na mazingira yanayoashiria uwepo wa samaki, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililo mfano wa kisima ama bwawa, lililo hifadhi kimiminika mithili ya maji ,ikiwa na mkusanyiko wa samaki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kisima ama bwawa, lililotengenezwa kwa ustadi kwa mfumo wa maji yapitayo katika mabomba, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Chombo maalum kilichotengenezwa kwa ustadi kilichohifadhiwa kimiminika mithili ya maji likiwa na eneo lenye kuakisi mandhari ya kukaa samaki ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa samaki kuakisi ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi niliyo mfano kinachowezekwa kwa kutumia huu mkusanyiko wa mifugo aina ya samaki ikiashiliwa kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo kubwa lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyumba vilivyo hifadhi maji ikiwa mfano wa mabwawa ama visima, vilivyozungukwa ma uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi ya buluu kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji na kuandaliwa mazingira yanayofaa kwa ajili ya kuishi samaki. Ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalum limetengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kisima ama bwawa, iliyo ashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki kama eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu mfano wa bwawa ama kisima, kilichotengenezwa kwa ustadi na kupakwa rangi ya bluu, kilichohifadhi viumbe mfano wa samaki, likiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikijumuisha: mahindi, maharage, mtama pamoja na uwele, ikiashiria kuwa ni eneo linalouza bidhaa za vyakula.

Jopo la watu waliopo katika eneo la mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa mfano es kitalu ama bustani, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unao jumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kua ni eneo maalumu linalo akisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu mfano wa msitu ama pori lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa, pamoja na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lakuakisi mandhari ya misitu.

Jopo la watu waliopo katoka eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu, waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo mfano wa misitu, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa msitu palipozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani waliobeba mabomba yenye kutoa maji katika eneo lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na hifadhi ya uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi na chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto upitao katikati ya eneo hilo ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji miti, kwa kusaidia uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalopandwa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo mfano wa shamba, kitalu ama bustani kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika safu ziliyonyooka ikiashiria kuwa ni eneo linalopandwa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani, iliopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani palipo pandwa miche iliota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyeshika chombo kilichohifadhi kimiminika aina ya maji, katika eneo mfano wa shamba ama bustani, ikiashiria ni mtu anayehifadhi msitu kwa kuulinda na kuutunza Kwa umwagiliaji.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kupandwa miti inayotumika kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mtiririko maalumu, yaliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo ama bomba maalumu lenye rangi nyeupe liliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni chombo maalum kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi chs sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mpangilio maalumu yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho mfano wa ndoo kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutimia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na bluu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la njee lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha haidroponi .

Chombo maalumu mfano wa bomba ama ndoo yenye rangi nyeupe iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotuka kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo duara, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya kutotumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyo pandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kibichi ikiashiria kuwa eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche dogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

eneo lenye mkusanyiko wa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

bomba maalum lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi lenye mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwani mabomba maalumu yanayotumika kwa kilimo cha haidroponi

Chombo maalumu mfano wa bomba ama ndoo ya rangi nyeupe; yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchopua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo maalumu, kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mabomba yanatumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi Cha sayanasi bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yenye umbo mraba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mabomba maalum ambayo ni meupe yamepangiliwa katika mpangilio maalumu iliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu inayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe iliyopangwa katika mpangilio maalumu, lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye musanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mtindo maalumu na kupandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na manjano, chenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika, kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba cheye rangi ya kijivu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye chombo cha rangi ya bluu, kilichohifadhi kimiminika pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu yaliotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe iliyopangwa katika mtiririko maalumu na kupandwa miche midogo, iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi kusharia kwenye eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki.

Eneo maalumu lenye mabomba yenye rangi nyeusi yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye umbo mraba kilichohifadhi kimiminika mfano wa maji chenye mizizi ya mfano wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu mfano wa bomba ama ndoo yenye rangi nyeupe iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lililozungukwa na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche vidogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikihashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye mikusanyiko ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yaliyotengenezwa na kupangwa kwa ustadi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kufanya maandalizi ya mabomba yanayotumika katika kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu mfano wa ndoo chenye rangi nyeupe kilicho na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mtiririko uliyonyooka yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mtindo maalumu. Yaliyopandwa miche midogo iliyokua na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni linalotumika kwa ajili ya kilimo haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Bomba maalumu lenye rangi ya kijivu lililochapishwa maneno yasomekayo kabichi lenye mashimo madogo yaliyopandwa miti iliyoota kuwa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani pamoja na vifaa kinga aina ya glavu, wakiwepo katika eneo lake la ndani la kiwanda ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa maalumu kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kiviwanda.

Watu waliopo katika eneo lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenzwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kitalu ama bustani inayotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizozunguka katika vifaa ama mashine za kitaalamu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalare lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi. Zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe pamoja na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mfano wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyopo katika eneo lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani ama kitalu, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi iliyozungukwa na safu za milima, pamoja na mabonde na kipande cha ardhi chenye uoto waasili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na mazao ya biashara ya mahindi, yaliyopandwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao aina ya uyoga yaliyoshamiri kwa rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililozungushwa na uzio wa chuma; lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kitalu ama shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ikiakisi kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya rangi mchanganyiko, kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililopandwa mazao katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye bustani ama kitaru, kilichopngwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililokuwa mfano wa shamba lililopandwa miche ya mazao ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya mahindi.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ngo'mbe pamoja na vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotuka kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara, aina ya vitunguu vilivyokomaa kwa rangi nyekundu iliyokolea ikiashiria ni kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliopo katika eneo kubwa la wazi, lililo tambarare lililo mfano wa shamba, lililopandwa mazao ya biashara mfano wa chai, likiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lilizo zungukwa na mazao ya biashara aina ya mananasi pamoja na uoto wa asili ukijumuisha miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe waliopo katika eneo lenye vizuizi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mifugo hiyo kuakisi mandhari ya kilimo ama ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lenye chombo cha moto aina ya trekta, katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuandaliwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lenye kupandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinayotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lili mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya nyanya; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao kama kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa mfano wa shamba ama bustani liliopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkuaanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo maalumu vilivyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya , ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi , lenye mkusanyiko wa mabanda yaliyohifadhi mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pakiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililomfano wa shamba ama kitaru chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mabomba mawili yaliyopitishwa katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, liliopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba yaliyo pitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Mtu aliyeshika bomba lenye kutoa maji, aliyepo katika eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji wanaotumia katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu lililo wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba lililotengenezwa matuta maalumu yaliyopitishwa mabomba katikati ya matuta hayo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, tayari lenye udongo rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, wakiwa na mifereji midogo inayopitisha maji, nikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lillilotambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yenye kutoa maji kwa mfumo wa kunyeshea ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na mabomba yaliyopitishwa katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika eneo hilo.

Eneo la ardhi lenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi kwenye kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya michi hiyo. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo ya rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi unaoashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipo pandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba linalotoa maji ikiashiria kua ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na uoto wa asili uliopo katika kipande cha ardhi kinachojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mazingira ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka. Pamoja na chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto upitao katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama ziwa, pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha: vichaka, nyasi fupi pamoja na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, pamoja na safu za milima na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo kubwa linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka likiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya twiga waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti na safu za milima na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ,vichaka pamoja na miti na safu za milima pamoja na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuwakisi madhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na wanyama wa mwituni aina ya pundamilia pamoja na swala, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kua ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Watu wawili waliopo katika eneo lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Barabara inayopita kuelekea katikati ya eneo mfano wa msitu iliyozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa na wazi lililozungukwa na safu za milima, pamoja na mabonde na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, pamoja na vichaka. Ikiiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambale mbukwa na wote wa asili unaojumuisha viti mirefu pamoja na vichaka msaafu za mabonde pamoja na milima nikiashiria kuwa ni eneo maalum yenye kuakisi mandhari ya shamba ama msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde lenye mkusanyiko wa uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu: ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi kavu pamoja na miti na safu za milima na mabonde zionekanazo kwa mbali, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mnyama wa porini aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikishiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, iliyozungukwa na mlima mrefu wenye seruji, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi fupi, pamoja na safu za milima na mabonde yakiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha; nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto uliopita katikati ya eneo la ardhi , iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyamapori .

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti pamoja na chanzo kikubwa cha maji mithili ya ziwa ama mto, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na wanyama na mwituni mfano wa Nyumbu ama Nyati. Katika eneo kubwa lililozungukwa na uoto wa asili ikijumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithiri ya bwawa au mto unaopita katikati ya eneo lilizongukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuaksi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, chanzo kikubwa cha maji mithiri ya ziwa ama mto ikiashiria kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde iliyopambwa kwa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi, miti mirefu pamoja na vichaka na chanzo kikubwa cha maji mithili ya bwawa ama mto. Ikiashiria kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji kinachopita katikati ya eneo hilo mfano wa mto ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo la wazi lililotambarare lililozungukwa na uwoto wa asili, linalojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na safu za milima mirefu ikiashiria kuwa ni eneo la kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi, vichaka pamoja na miti pamoja na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo la wazi lililo tambarare, lililozingukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, pamoja na mwamba ama mfano wa milima, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale, lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto upitao katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililo la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja na majabali mfamo wa milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama ziwa, kuashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililotambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, pamoja na chanzo cha maji mithili ya mto unaopita katikati ya kipande hicho cha ardhi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto ama bwawa pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuosha vichaka pamoja na miti ,ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na safu ya milima pamoja na na mabonde, pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha: vichaka, nyasi fupi pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya simba aliyepo katika eneo kubwa la wazi. Lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Barabara ama njia inayopita katikati ya eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, katika eneo lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde ikiashiria kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithiri ya bwawa, mto ama ziwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na miti mifupi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Jopo la mifugo aina ya mbuzi pamoja na kondoo waliohifadhiwa katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililowekwa miti ili kuhifadhi mifugo hiyo isiondoke ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifungo aina ya mbuzi wenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na kahawia. Pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi katika eneo lililopo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, iliyozungukwa na miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia mbao lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya kijani iliyopo katika eneo lililotengenezwa maalumu kwa kutumia mabati, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi ya bluu aliopo katika eneo mfano wa shamba ama pori lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka na mifugo aina ya bata ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Mtu aliyevalia mavazi maalum yenye rangi ya mchanganyiko wa kuku, liibeba mifugo aina ya kuku katika eneo lenye mkusanyiko wa mifugo hiyo nikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi vifaranga vya bata; vyenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na nyeusi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ufugaji wa mifugo hiyo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyesimama katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ikijumuisha miti pamoja na nyasi fupi na mifugo aina ya bata, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mifugo hiyo au eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi iliyo mfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu", maharage pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni vifungashio maalumu vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka ikijumuisha maharage, njugumawe pamoja na mahindi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalum chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "mbegu za kifalume", na kuchora picha mfano wa mazao ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zinazohifadhi vifungashio vya aina tofauti, vilivyochapishwa maneno na kuchorwa picha za mazao mfano wa vitunguu, nyanya pamoja na bamia; vikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo “EA mbegu spinachi ya India” na kuchorwa picha ya mazao mfano wa mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya mchanganyiko kijana pamoja na njano kilichochapishwa maneno yasomekayo "E A" mbegu kutoka picha mfano wa mazao aina ya mboga mboga ikiashiria kuwa nikifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazotumika kwa ajiri ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye vyombo vyenye umbo mraba wenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vyombo maalumu mfano wa vikombe vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba vilivopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya upandaji wa mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manyano kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mbogamboga ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme. Na kuchorwa picha mfano zao la biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha nyanya.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililomfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika, kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyepo ndani ya eneo mfano wa chumba ama duka; lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, vikiwemo vifungashio vya rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "mbegu za mabara" na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mbaazi, ikiashiria ni kifungashio kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu mfano wa shamba na kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yanayopita katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la bustani, la udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichopandwa miche midogo iliyoota ni kuchipua kwa rangi ya kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la ndani mfano wa duka ama chumba lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikijumuisha mahindi, maharage pamoja na karanga, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama duka kwa ajili ya kuuza mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na vyumba vidogo vyenye umbo mraba vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kichipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo “Simlau mbegu” na kuchorwa picha mfano wa mazao ya mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "Mbegu za Kifalme" imechorwa picha mfano wa matunda aina ya mapapai ikiashiria, kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya uzalishaji wa matunda hayo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na kahawia kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA" mbegu, mbegu zenye ubora; ikishiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo: "Simlaw" mbegu,, kabichi, imani F moja; ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe kilicho chapishwa maneno yasomekayo "SIMLAO MBEGU NYANYA", na kuchorwa picha ya zao la biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilicho hifadhi mbegu zinazo tumika kwaajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo madogo yaliyopita katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani ama vitalu. Liliopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba yenye miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye rangi nyekundu, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Chombo maalumu, chenye umbo mraba, chenye rangi nyeusi, kwenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo EA mbegu na kuchorwa picha mfano wa mazao ya biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani kilichochapishwa maneno yasemekana ''technisem'' iliyochorwa picha mfano wa mazao ya biashara aina ya kabichi ikiashiria kuwa ni kufungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalum chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo *Simlau Mbegu Natural*, kikiwa na picha mfano wa mboga aina ya mchicha, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mboga.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na machungwa, kilichochapishwa maneno yasomekayo "SIOVA" tikiti maji sukari elfu moja, na kuchorwa picha mfano wa tunda aina ya tikiti maji; ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo simlau mbegu spinachi na kuchora picha mfano wa mboga aina ya spinachi ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba vilivojazwa udongo, wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Ikiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni vifungashio maalumu, vinavotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vibanda vilivyotengenezwa kwa ustadi na kimoja kikiwa kimechapishwa rangi ya kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa wanyama kama mithili ya hospitali ama tabibu wa wanyama.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa chumba ama kibanda kilichotengenezwa kwa mbao, lenye mbwa wa rangi mchanganyiko kahawia pamoja na nyeusi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa matibabu kwa mifugo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba akiwa na mnyama aina ya mbwa, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma wa afya anayetumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mbwa wenye rangi ya tofauti nyeusi pamoja na kahawia pamoja na mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao au matibabu kwa ajili ya wanyama hao.

Ndege wa mwituni wenye rangi mchanganyiko (nyeupe pamoja na yeusi) waliopo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Eneo maalumu lenye wanyama wa mwituni aina ya Twiga, waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha miti mirefu, pamoja na nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Mtu aliyepanda katika mnyama wa mwituni aina ya farasi, waliopo katika eneo mfano wa msitu lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga, aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya tembo aliyopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka na mitimirefu pamoja na nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kama hifadhi ya wanyama.

Mnyama wa mwituni aina ya swala mwenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na ya kahawia aliopo katika eneo la wazi lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo maalumu lililo mfano wa msitu lenye mnyama wa mwituni mfano wa mbega, nyani au tumbili mwenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya nyati, waliopo katika eneo lenye chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto ama bwawa; lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Ndege wenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi wenye midomo mirefu waliopo katika eneo lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa ama bwawa pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la uhifadhi wa misitu ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili ukijumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti yenye mfano wa mnyama wa mwituni, aina ya twiga ikiashiria kua ni eneo maalumu lililotimika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.